Mandhari ya mashambani yenye mlima kwa mbali. Hali ya hewa ni ya jua na angani kuna mawingu mepesi. Katika sehemu ya mbele kuna nguzo kubwa ya umeme inayosambaza umeme kwa msongo mkubwa. Kuna nyayo za umeme zilizoonyeshwa kati ya nguzo hiyo na nyingine.

Eneo la makazi duni ambalo lina nyumba zilizojengwa kwa vifaa rahisi kama bati, mbao na udongo. Mbele ya nyumba hizo kuna takataka nyingi zilizotupwa ovyo zikionekana kujaa plastiki, karatasi na takataka nyingi za nyumbani. Takataka hizi zimekusanyika kando ya mfereji mdogo unaopitisha maji machafu.

Barabara kubwa ya magari yenye njia nyingi upande wa kulia na njia ya magari ya umma upande wa kushoto. Barabara hiyo inaonekana kuwa katika jiji kuu pengine Nairobi, Kenya kwa kuzingatia magari ya umma aina ya matatu na miundo ya kisani ya kipekee.